Eneo lenye nyumba na mitambo mbalimbali ambayo hutumika katika uzalishaji wa umeme utumiwawo majumbani, viwandani na sehemu nyingine muhimu.

Nguzo ndefu iliyo na nyaya za umeme pamoja na mashine ndogo iliyoshikiliwa na vyuma vilivyofungwa vizuri, inatumika katika usafirishaji wa umeme kwenda sehemu mbalimbali.

Sehemu kubwa iliyo na mashine pamoja na mitambo mbalimbali inayotumika katika uzalishaji wa umeme utakaotumika majumbani, mashuleni, viwandani na sokoni.

Nguzo ngumu iliyojengwa kwa zege inayotumika kubeba nyaya tofauti tofauti za umeme, ikiwa imechorwa alama pamoja na maandishi mekundu yaliyoandikwa "DANGER" au hatari, kwaajili ya tahadhari.

Nguzo ndefu iliyo na nyaya tofauti tofauti za umeme zilizofungwa vizuri. Nyaya hizi zinasafirisha umeme sehemu mbalimbali kama vile: majumbani, ofisini, sokoni na mashuleni.

Mnara mrefu wenye nyaya tofautitofauti zinazotumika katika usafirishaji wa umeme kutoka kwenye chanzo na kupeleka sehemu mbalimba, kama vile: viwandani, majumbani, sokoni na mashuleni.

nguzo mbili zenye nyaya za umeme pamoja na mashine aina ya transifoma ambayo inatumika katika usambazaji wa umeme maeneo mbalimbali kama vile majumbani ,sokoni na shuleni.

Nguzo mbili za umeme zilizobeba transfoma na nyaya za aina tofauti tofauti ambazo hutumika kusafirishia umeme kutoka kwenye transfoma hiyo na kupeleka sehemu mbalimbali.

Eneo lenye nyumba mbili za ghorofa, pamoja na nguzo zenye nyaya za umeme na mashine zingine ambazo hutumika kusafirisha umeme kwenda majumbani.

Nguzo ngumu iliyojengwa kwa zege inayotumika kubeba nyaya tofauti tofauti za umeme, ikiwa na maandishi mekundu yaliyo andikwa "DANGER" au hatari kwaajili ya tahadhari.

Nguzo ndefu iliyo pembeni ya jengo la ghorofa ina nyaya tofauti tofauti za umeme zilizofungwa vizuri, nyaya hizi zinasafirisha umeme sehemu mbalimbali kama vile majumbani, ofisini, sokoni na mashuleni

Nguzo mbili ndefu za umeme zilizo na mashine pamoja na nyaya tofautitofauti, zinazotumika katika kusafirishia umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Watu nane wamesimama mbele ya eneo lenye mashine na mitambo mbalimbali inayotumika katika uzalishaji wa umeme pamoja na kuusafirisha kwenda maeneo tofauti tofauti kama vile majumbani, maofisini, mashuleni na sokoni.

Nguzo moja ya umeme iliyo na nyaya tofauti tofauti ambazo hutumika kusafirishia umeme sehemu mbalimbali, kama vile; majumbani, viwandani, sokoni na mashuleni.

Eneo lililo na mashine pamoja na mitambo mbalimbali, inayotumika katika uzalishaji, usambazaji na usafirishaji wa umeme; kwenda sehemu mbalimbali kama vile majumbani, mashuleni, viwandani na maofisini. Pia kuna mtambo mmoja unaotoa moshi wenye rangi nyeupe.

Wafanyakazi waliovaa sare maalumu wakitengeneza na kuweka vizuri taa ya barabarani inayotumika kuwaongoza watu pamoja na vyombo vya usafiri kama vile Pikipiki na Magari wakati wakitumia barabara.

Barabara iliyochorwa alama ya pundamilia, ambayo inatumika kama kivuko cha watu, kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine wa barabara hiyo.

Gari ndogo yenye rangi nyeupe, na maandishi yenye rangi nyeusi katika milango, inatumika kama chombo cha usafiri wa abiria, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Pikipiki iliyoegeshwa nje ya nyumba ina rangi nyeusi na kijani pamoja na maandishi yaliyoandikwa "Bolt" inatumika kama chombo cha usafiri wa abiria kuwapeleka kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mwanaume mmoja akiwa amepaki chombo cha usafiri aina ya guta, yenye rangi ya machungwa pembeni ya barabara, kinachotumika katika kusafirishia bidhaa mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda nyengine, pembeni mwa barabara kukiwa na magari na mtu anayepita.

Mapipa mawili makubwa yenye rangi ya bluu yamewekwa nje ya geti yanatumika kuhifadhia takataka za aina mbalimbali kabla ya kupelekwa eneo husika ambako takataka hutupwa.

Wafanyakazi wawili wa shirika la uzoaji takataka waliovalia sare, wakipakia mifuko iliyo na takataka katika gari kubwa kwa ajili ya kuzipeleka katika eneo linalotakiwa.

Mapipa makubwa matatu yenye rangi nyeusi na mifuniko ya rangi tofauti tofauti, yanatumika katika utunzaji wa takataka mbalimbali kwa muda, kabla ya kupelekwa sehemu inayohusika.

Eneo la wazi liliolo na chemba ndogo moja ,pembeni kukiwa na majani na mawe linatumika katika kusafirishia maji machafu kutoka sehemu mbalimbali kama vile viwandani, majumbani, mahotelini au mashuleni na kuyapeleka sehemu inayohusika .

Eneo la wazi ambalo limetupwa takataka za aina mbalimbali kama vile, mifuko na chupa za plastiki, huweza kusababisha magonjwa ya mlipuko na harufu mbaya kwa binadamu.

Pipa kubwa la takataka lenye rangi nyekundu na matairi linatumika katika kuhifadhia takataka za aina mbalimbali kwa muda kabla hazijapelekwa sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya kutupwa takataka.

Pipa kubwa lenye rangi ya kijani linatumika kwa muda kuhifadhia takataka za aina mbalimbali. Pembeni kukiwa na mfuko mweusi wa plastiki wenye takataka.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe, likiwa mbele ya nyumba iliyozungukwa na miti, linatumika katika ukusanyaji wa takataka mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti na kuzipeleka sehemu inayohusika.

Pipa kubwa jeusi lenye mfuniko na mfuko wa plastiki ndani, linatumika katika utunzaji wa takataka za aina mbalimbali kwa muda mfupi, kabla hazijachukuliwa na kwenda kutupwa eneo maalumu.

Watu wengi waliovaa sare maalumu, kofia, na barakoa, wakikusanya na kuzoa takataka mbalimbali zilizotupwa eneo la barabara, na kuziweka katika mifuko na vikapu na kuzipakia kwenye gari, kwa ajili ya kwenda kutupwa sehemu inayohusika.

Watu wawili wakikusanya na kuzoa takataka mbalimbali zilizowekwa eneo la wazi kwa kutumia vifaa tofautitofauti, eneo hilo limezungukwa na nyumba ambazo zinatumika kama makazi ya watu au maduka.

Chumba kidogo kilchojengwa choo pamoja na tanki lake la kuhifadhia maji, kina chomba chenye rangi ya bluu, kinachotumika katika kuhifadhia takataka tofautitofauti, ili kuweka chumba hicho katika hali ya usafi.

Pipa kubwa lenye rangi nyeusi na mfuniko wa malai, linatumika katika kuhifadhia takataka za aina mbalimbali kabla hazijakusanywa na kwenda kutupwa eneo.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani likiwa na mashine ambayo imenyanyua pipa la takataka lenye rangi ya bluu, gari hili linatumika katika ukusanyaji wa takataka katika maeneo tofauti tofauti.

Wafanyakazi watatu wa shirika la uzoaji takataka wakiwa katika sare maalum, wakitekeleza zoezi la uzoaji takataka na kuziweka katika gari ili zipelekwe eneo husika.

Eneo kubwa la ardhi linalotumika kama jalalani, kuna watu wanaokusanya na kuchambua takataka za aina tofautitofauti, na kuziweka katika mifuko. Pembeni kukiwa na gari kubwa aina ya fuso lenye rangi ya bluu.

Wafanyakazi wa shirika la uzoaji takataka wakitoa takataka mbalimbali kutoka kwenye gari na kuziweka eneo la wazi ambalo linatumika kuzitunza takataka hizo.

Magari manne aina ya "TOYOTA ISUZU", yakiwa yamebeba takataka za aina mbalimbali ambazo zimetoka kuzolewa eneo hilo, na kupelekwa sehemu inayohusika.

Sehemu ya nje ya nyumba iliyojengwa kwa vyuma na wavu, ina vifaa mbalimbali vya kufania usafi, pia inatumika kama sehemu ya muda mfupi ya kutunzia takataka za aina tofauti kama vile maboksi.

Pepa tatu nyeusi za takataka zikiwa zimewekwa eneo la wazi zinatumika katika kuhifadhia takataka za aina tofauti ili kufanya mazingira yawe masafi.

Wafanyakazi wa shirika la uzoaji takataka, wakiwa wamevaa sare maalumu. Wakikusanya takataka mbalimbali, kutoka kwenye makazi ya watu na kuziweka kwenye gari kubwa, ili kuzipeleka eneo linalo husika.

Mifuko mingi iliyo na takataka za aina tofauti tofauti, kama vile vyombo vya plastiki imekusanywa na kuwekwa katika eneo moja. takataka hizi zinaweza kwenda kutupwa sehemu inayohusika au kupelekwa katika viwanda vidogo ili zikatengenezwa bidhaa nyingine kama vile chupa za plastic.

Tanki kubwa lenye rangi nyeusi limewekwa katika sehemu ya juu linatumika katika kutunzia maji kwa muda, na kutumika pindi pale kutakapokua na shida ya maji huku pembeni kukiwa jengo lenye rangi nyeupe.